Bakuli ndogo, la kioo, lililojaa maziwa yaliyoganda au ya mtindi. Kuna mabonge mabonge ya kuganda, ndani ya kimiminika cheupe. Bakuli limewekwa kwenye sehemu nyeusi.

Shamba la migomba ambapo migomba mingi imepangwa kwa mistari. Migomba hiyo ina ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva zikiwa zina rangi ya kijani kibichi. Udongo kuwa ni mwekundu na kuna majani makubwa ya migomba kila mahali.

Shamba kubwa liliolimwa vizuri lenye safu mingi za miche midogo ya migomba. Majani ya migomba ni ya kijani kibichi na kuwa na afya. Udongo kati ya safu ya mimea unaonekana wazi. Kuna njia nyembamba zinazopita katikati ya shamba. Kwa mbali, kuna miti mingi. Inaonekana kama shamba la migomba liliopandwa hivi karibuni.

Mwanamume amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Mwanaume huyo amejishikilia kwenye nguzo ndefu ya mti. Amevalia shati la kijivu na suruali ya bluu. Nyuma yake na pembeni kuna miti ya migomba na mimea mingi mingine ikionyesha kuwa yuko shambani au kwenye bustani ya ndizi.

Shamba la migomba , katikati Kuna mgomba mkubwa wenye mkungu mzito wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimefungana na kushuka chini kutoka kwenye shina la mgomba , majani makubwa ya migomba yako juu na pembeni. Chini ardhi imefunikwa na majani makubwa ya migomba .

Ng'ombe wanne wakiwa na rangi tofauti kama vile nyeupe, kahawia na nyeusi wakichakura rundo kubwa la takataka. Takataka hizo ni za mafuko ya plastiki, karatasi na mabaki mengine ya taka. Nyuma ya ng'ombe kuna ua wa chuma na ardhi yenye vumbi. Mandhari inaonyesha hali isiyo safi ya shughuli.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe, wanakula nyasi kutoka kwenye tairi kubwa, nyasi zimetapakaa chini. Nyuma yao kuna jengo la shamba na mazingira mashambani yenye nyasi na miti kwa mbali.

Chungu kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zimepangwa kwa wingi. Nyuma yake kuna miti mingi ya ndizi na majani yake makubwa.

Mikono miwili ikichanganya mchanganyiko wa kiowevu kwenye bakuli kubwa la chuma. Kiowevu ina sehemu mbili nyeupe na rangi ya kahawia ikichanganyika. Mikono inatumia vijiko viwili vya mbao. Kimoja kikiwa kinachanganya na kingine kikiwa kipo ndani ya mchanganyiko.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Zimetenganishwa kutoka kwenye mkungu mkubwa na kuwekwa chini au juu ya ardhi yenye majani makavu au udongo.

Mwanamke amesimama katikati ya kiasi kikubwa cha ndizi mbichi lenye rangi ya kijani . Amevalia nguo ya kahawia na anatabasamu. Nyuma yake na pande zake kuna migomba mingi ikionyesha kuwa yuko shambani au kwenye soko la ndizi. Amesimama sehemu ya mkungu wa ndizi au shina la mgomba. Kuna masanduku machache yaliyorundika karibu naye.

Kundi la wanawake wakiwa wamekusanyika jikoni, mwanamke mmoja amevaa kitambaa cha kichwa chenye rangi na nguo yenye mchoro, anatumia kifaa cha jikoni kuweka chakula chenye rangi nyeupe kwa bakuli ndogo za plastiki za bluu na zimewekwa kwenye trei ya metali . Wanawake wengine wamesimama karibu baadhi yao wakiwa wameshikilia trei , mmoja wao amevalia nguo ya kitenge yenye michoro.

Rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva kikamilifu zimetundikwa kwenye mti. Ndizi zina rangi ya kijani kibichi na baadhi zina madoa meusi meusi. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mgomba juu kuzunguka ndizi. Mwanga wa jua hupenya kati ya majani.

Mwanamkwe akimimina kitu kutoka kwenye ndoo ndogo kuenda kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Amevalia nguo nyeupe ya kazi na kofia. Nyuma yake kuna mitungi mingine ya chuma iliyopangwa. Kuta ni za rangi ya pink . Kuna bango juu lililoandikwa do not lift more than you are able .

Duka la maziwa la Destiny Dairies, watu kadhaa wamesimama mbele ya duka. Baadhi wakiwa wamevaa fulana au koti la rangi nyekundu. Kuna bango kubwa juu ya duka, likionyesha ng'ombe na chupa za maziwa. Milango ya duka ina matangazo ya Destiny Dairies milk ATM . Upande wa kulia, kuna mitungi ya maziwa ya rangi ya manjano na bluu.

Kundi la magomba yenye majani marefu mapana na ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yamekauka na kuchanika kidogo kuelekea chini. Nyuma ya migomba kuna miti mingine mirefu yenye majani mengi.

Mwanamke mdogo amevalia sare ya blue na amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni. Ananyunyizia ng'ombe mweupe ndani ya zizi la chuma akitumia chombo kirefu. Nyuma yake kuna miti michache na vichaka. Anawakinga ng'ombe dhidi ya wadudu au magonjwa.